Chombo cha kupikia aina ya sufuria ya chuma ya duara ambayo ndani unaonekana wali mweupe ambao memupamba uliochanganywa na rangi tofauti kama vile ya njano nyekundu ambayo kuashiria ni biriani. Ndani yake kuna vitunguu maji vilivyokaangwa vizuri na baadhi ya viti vya kijani kuashiria ni dani na kuna mwiko vilevile ambao unatumika katika kupakulia.

Kwa umaridadi zaidi baadhi yao ikiwa milima angavu ya rangi nyekundu, njano na ya mchanga, vyungu hivi vimepangwa katika mikoba au mikopo ya chuma iliyopangwa kwa umakinifu zaidi. Baadhi ya vyungu hivi ni kama vile majano, iliki, njugu na kadhalika.

Kisahani chakula iliyopambwa vizuri, katikati kina wali na kando ina aina ya samaki yale kama wa kamba. Kuna kibakuli kando kama vile cha pilipili ama ukwaju. Pia kuna mboga mboga na baadhi ya limau. Chini kuna watu wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye viti wakielekeana. Mazingira haya ni kama yale mazingira ya hoteli.

Kisahani ya kuwekea chakula iliyopambwa kwa maridadi ndani ikiwa iko na wali, mboga na nyama na kuna kibakuli ambacho kina kama vile pilipili. Tomato zikiwa zimepangwa kando yake. Sahani hii imeekwa juu ya meza ya mbao iliyokuwa nzuri.

Vitafunio vinavyojuliukana kama kripsi iliowekwa ndani ya karai pamoja na mihogo ya kukaangwa. Kuna mifuko iliopakiwa tayari kwa kuuzwa. Kwenye meza, kuna pilipili, ukwaju na visu pamoja na chumvi. Kando kuna kapu la rangi ya samawati linalotumika katika upakizi wa kripsi hizi. Kuna viti vya kukalia.

Kuonyesha kuwa ni mandhari yenye mchanga mingi au kama vile ule ufuo wa bahari. Kuna minazi kando yake iliyoupangwa na miti tofauti iliyopangwa kwa utaratibu mzuri. Kwenye upande wa kulia kuna vipande viwili vya mnazi vilivyopangwa vizuri, mchanga ni mweupe pepepe na anga ni safi.

Jukwa dogo lililoezekwa makuti lenye nguzo rangi nyeupe, sakafu yake ni ya vigae ya rangi ya hudhurungi na bwawa la kuogelea na kuna nyumba nyeupe ya ghorofa huko nyuma kuna minazi iliyojipanga kando yake na bustani ya rangi ya kijani, kuna menu ya chakula iliyo katika bao la matangazo.